Rukwama ya kuuza smokie na mayai imewekwa chini ya mwavuli kando yake kuna magari mawili ambayo yanapita mbeleni, kunaonekana kuwa na kibanda cha kuuza nguo mwishoni.

Magari yameegeshwa yenye rangi nyeusi na nyeupe na ya kijivu, wengine wamelalia magari, wengine wakiwa wameketi chini wengine wakitabasamu na huko mwisho kunaonekana miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi, na pia lori lenye halijafunikwa juu.

Magari yameegeshwa uwanjani kuna gari ya rangi ya nyeusi, rangi ya kijani kibichi, nyeupe na nyeusi kwa umbali huko kando yake kuna miti mirefu ambayo imepandwa yenye matawi mengi na ya rangi ya kijani kibichi na nyasi pia ikona rangi ya kijani kibichi.

Anga inakaa kuwa rangi ya samawi, kuna pia nyaya za stima zinapita juu na ngazi ambayo imebeba magari; nyeupe mawili na meusi mawili gari hilo limeegezwa kando ya nyumba ambayo imepakwa rangi ya kijivu na rangi nyekundu.

Msichana mmoja akiwa ameketi chini na wazee wawili wakiwa wamesimama mbele ya duka ambalo limenakiliwa bango lenye maandishi Mount Kenya Milk Depot Mount Kenya Milk Depot mlango wa rangi ya samawi.

Bango hili lenye maandishi kopokopo simple tools for your business username, password, remember me , I'm not a robot, login ,forgot your password, resend unlock instructions new user apply here .

Gari limeegeshwa ndani ya chumba hichi chenye dirisha kubwa kubwa kenye kimepakwa rangi nyeupe na gari lenyewe ni la rangi nyeupe lenye vioo vyeusi na gari lile lina magurudumu manne.

Watu wako sokoni. Kuna wanaume wawili ambao wamekaa wakiuza machungwa, viazi tamu, ndizi na hata paipai. Na kuna ndoo za aina kadha wa kadha na pia mabango ya aina mbali mbali.

Vibanda nyingi sokoni zenye mabati ambayo yamezeeka na miavuli ikiwa imekinga wachuuzi ambao wanauza bidhaa aina mbalimbali zikiwa za aina nyekundu, manjano, samawi, hata mti wa papai unaonekana pembeni kando kwenye kreti za kuuza mboga.

Kuna mimea ya mimea ambayo iko chini. Kuna Rosemary, kuna dania, kuna tunda nyanya, Kuna hata mrenda, kuna spinach na hata kitunguu saumu.

Kuna ndoo na mikebe ambayo imebeba viazi tamu, mikebe mingine ya nyekundu imebeba pia viazi tamu nyingine haina ya manjano haina. Pia ukiangalia katika kapuni kuna viazi tamu, na pia nduma .

Gari zimepangwa kwa njia ya ustedi nyingi zao zikiwa ni gari nyeusi na nyeupe na kwa umbali kuna zenye zikona rangi ya nyekundu ambao zikona madoadoa na kwa umbali kunaonekana kuna, mto ambao unarusiwa kuwa lake ama beach pahali mikutano inafanyika na magri huegeshwa.

Noti zimeekelewa juu ya meza, kuna noti ya shilingi elfu moja zaidi ya elfu sita, kuna pia kitita kimefungwa mara nne ya mia tano na kuna pia pembezoni upande wa kulia kuna noti ya shilingi mia mbili imeekelewa huko.

Aina mbali mbali ya viatu za wachezaji ambao zimepangwa kuna kubwa kwa wadogo zenye rangi aina mbalimbali nyekundu yenye michirizi ya samawi, manjano kwenye michirizi ya kijivu, kijivu nyeupe, nyeupe na nyekundu na pia zimeekwa juu ya veranda .

Baiskeli imeegeshwa mbele ya duka ambayo ina nukuu M-Pesa na mbali kuna fridgi ya cocacola na soda zikiwemo ndani na kwa umbali kuna mzee ambaye ameketi akiwa amevaa kofia lake.

Gari nyeusi yenye miguu minne ikiwa ndani ya nyumba ambayo imepakwa rangi nyeupe pe pe pe. Pembezoni kukiwemo bidhaa na madirisha na milango.

Ni kibanda chenye matunda aina mbalimbali ndizi ikiwemo rangi ya manjano ambayo imeiva, kuna machungwa ya rangi ya kichungwa, kuna pia ndimu, kuna vitunguu na vitunguu saumu ya rangi nyeupe kuna pia kreti ya rangi ya samau na chini yake kuna kreti kingine ya rangi ya manjano

Muuzaji mmoja ameketi akiwa ameshika mkono wake usoni saa yake mkononi kofia yake kichwani anauza papai, machungwa, vitunguu, ndimu na ndizi.

Wanunuzi wakiwa mbele ya duka ya Destiny Diaries, ambayo imechorwa ng'ombe kuna mitungi ya kubeba maziwa kando yake na mlango ambao umepakwa kwa rangi ya samawi ukiwa umefungwa.

Mkono mwenye kidole cha gumba umeshikilia kitita cha pesa ya elfu moja mara kadha wa kadha. Kuna jina kenya kwenye noti hiyo na kuna mchoro ambao umeonekana pale wenye nyumba na hata barabara inaonekana chini yake.

Gari lenye colour ya manjano na vyoo vyeusi iko ndani ya nyumba ju yake kwa rangi nyeupe ya rangi ya manjano, nyumba hii Ina vioo na miti ambayo imekauka Haina majani na magari mengine yameegeshwa nje

Mandishi inayisoma Kopo kopo. User name. Password. Remember me. I am not a robot. Log in. Forget password. Send and lock instructions. New user? Apply here. 2022 all rights served .

Mama mmoja akiwa amevaa buibui na dera akiwa amesimama mbele ya duka lenye rangi ya mchanganyiko nyeupe, samawi lenye mabango mlangoni yanasema M-pesa agent number forty one twenty three eight, bunch number sixty five eight twenty nine .

Mtaa wenye vibanda vya mabati myavuli aina ya rangi ya nyekundu na nyeupe, watu wengi wanapita wengine wakitazama bidhaa na kuna kreti za kubebea nyanya, vitunguu na hata maharagwe.

Mkono wa mwanaume mmoja umishikilia noti za shilingi hamsini notiu ya shilingi mia moja na noti ya shilingi miambili akijaribu kupeana change kwa mnunuzi ambaye amenunua bidhaa sokoni.

Kuna kibandani. Kuna aina mbalimbali za kubeba mizigo. Kuna karoti, kuna viazi tamu, kuna mahindi ambayo iko na maganda, kuna spinachi, kuna nyanya, kuna maembe na kuna ndizi imeiva.

Simu ya rununu imeshikiliwa mkononi, inaonyesha M-Pesa, withdraw cash , lipa na M-Pesa, loans and savings M-pesa statement Fuliza M-Pesa, show balance .

Mbele ya soko hili kunaonekana kuna unyevunyevu kwa barabara, na kuna uchafu wa kabeji ambayo ni matawi yake yamerushwa humo yakiwa yametapakaa. Kuna kabeji zingine zikiwa ndani ya gunia zingine zikiwa zimewekwa chini, na watu wakiwa wamesimama.

Shilingi ya noti ya mia tano iliyopita na wakati inayosoma maya tano Benki kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya, ikona nembo kamili ya serikali shilingi mia tano ikona picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta nambari ya usafiri C R eight seven seven five zero one .

Bango hili la CIC Group lina maneno haya: 'Tunza Jamii na CIC Family Medisure'. Mtoto, baba na mama wanaonekana kunyoosha vidole kuelekea kwenye laptop , na kuna rangi nyekundu ambayo imepita, wote wakiwa wameketi, wakitabasamu na wakiangalia.

Lori moja kubwa limeegeshwa nje ya nyumba ambayo iko na hema ya rangi nyeusi . Mama mmoja amelalia vitunguu ambazo vimetolewa ndani ya lori hili .Kuna mwanamme mmoja anaonekana akiwa amevalia dust koti ya rangi nyekundu akisaidia kuondoa hizo vitunguu ndani ya gari.

Duka ambalo limefungulia mlangoni, juu ya duka hilo kuna bango linasema Sunny Forex Bureau chini yake kuna nembo ya M-pesa, kuna Moneygram na kuna Western Union na pia kuna kipatakalishi kinaonekana kutoka nje kikiwa ndani.

Gari la rangi nyeusi, lenye nambari sajili KDK haina ya Landcruiser tx limesimamishwa ama imeegeshwa mbele ya lango kuu.

Wanadada watatu wamesimama mbele ya duka, lenye rangi ya samawi mmoja amevalia nguo nyeusi mwingine amevalia nguo ya zambarau juu na nyeusi chini mwingine nyeupe pepepe mbele yao kumeandikwa teller three, teller four, teller five na teller six na jina juu ambayo inasema M-pesa.

Duka la kitamaduni la asili ya Afrika ambalo livona vinyago aina mbalimbali minyama ambayo iliyokufa na ngozi ya minyama ambayo imechinjwa ambayo kitambo ilikua inaheshimika na waafrika hasa mababu wa wababu zetu.

Gari aina la Prado limepakiwa mbele ya nyumba kubwa ambayo ikona madirisha makubwa ambayo imepakwa chini rangi nyeupe na gari hilo limewasha kuwasha taa za nyuma na liko na magurudumu manne alafu vioo za nyuma ni vioo nyeusi.

Gali la rangi ya kijivu, limeegeshwa mbele ya miti ambayo ni mirefu yenye majani mingi na maua yako kando na pia kuna mlingoti unaoonekana kuwa wa stima, kando pembezoni mwake.

Kituo cha kutengeneza magari , hasa mabasi kuna mabasi ya aina rangi mbalimbali ikiwemo manjano na nyeupe taa zimewaka huku ndani kuna vioo na kuna rangi ambayo imechorwa hapa chini ya rangi ya kijani kibichi ikiwa na micherezi ikiwa na rangi ya manjano.

Viatu ambazo zimeekelewa juu ya zingine zimepangwa kwa mwendo wa aste aste , wauguzi wanapita kuna taa zimeweza kumulika kutoka upande uko wa kuume na juu yake kuna manguo za aina mbali mbali ikiwa rangi ya manjano na mmoja wa wale ambaye amebeba begi amevalia hoodie ya rangi ya manjano.

Aina tofauti za vitambaa na nguo zimeweza kufungwa juu ya kiosk ambazo ziko na aina ya rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe , samawati zambarau chini yake kuna aina ya vyakula kama vile cucumber , pilipili , vitunguu,, hoho na machungwa mengineo.

Bango hili lenye maandishi " Madison General Insurance. We understand the importance of protecting your loved ones. Buy a personal accident insurance today. Dial star nane mbili nane hash to buy ". Kijana mmoja ameshikilia shingo akiwa amefunga macho yake.

Nguo nyingi zimewekwa hapo zikiwa za aiana ya rangi mbali mbali zimechanganyika nyekundu, nyeupe, nyeusi, samawiti, zambarau, nyeupe pe pe pe na hata zingine zimeanguka chini na takataka zingine zikiwa chini zimetapakaa.

Dukani humu kuna viatu vya aina mbailimbali ambazo zinaaminika kutoka kwa asili ya ndugu zetu Wamasai na huko mbeleni kuna watu wanapitapita kwa vibanda vingine kwa ajili ya kununua vitu mbalimbali.

Bango hili lenye mandiko, health insurance, chini yake kuna watoto, wawili wameshikwa na baba na mama. Mbele yake kuna health insurance, insurance prevention, insurance policy, benefited and healthcare. chini yake kuna mwanadada mmoja , anatabasamu, akiwa na laputopu.

Lori kubwa limebeba gari aina mbali mbali ikiwemo nyeusi. Na mbele yake kuna malori, na anga mawimbi yametanda kote. Barabarani kuna rangi ya rangi nyeupe imechorwa mahali pale.

Magari yameegeshwa ndani ya chumba lenye vioo vikubwa, mwangaza umewashwa ndani, kuna watu wamesimama. Pia kuna viti ambazo hazijakaliwa na mtu yeyote. Gari hizo ni za rangi nyekundu, na zingine za rangi nyeusi na nyeupe.

Vikapu za kitamaduni ya kiafrika zimepangwa chini zenye rangi ya aina mbalimbali zingine zikiwa na rangi ya samawati zikiwa zimechanganyika na rangi nyeupe zingine zambarau zikichanganyikiwa na rangi ya samau zingine zikiwa na rangi nyeupe mwili mzima.

Magari haya yameegeshwa mbele ya jumba kubwa lenye vioo yenye maandishi Car Locus, magari haya kuna aina ya Prado ambayo ni rangi nyeusi, rangi nyeupe na kuna pia magari mengine ambayo ya rangi nyekundu ambayo yameegeshwa kule.

Nyuma ya gari aina mbalimbali ya kwanza ikiwa ni nyeusi, ya pili nyeupe, ya tatu nyeusi ya nne nyeusi, ya tano nyeupe, michirizi ya rangi nyeupe ukiwa umepigwa chini na zikiwa zimeegezwa mbele ya chumba kubwa.

Noti la elfu moja la Kenya, kutoka upande wa kushoto kuna kidole kimelishikilia lenye alama A A sufuri sufuri sufuri sufuri banki kuu ya Kenya , Central Bank of Kenya legal tender for a thousand shillings elfu moja A zero zero zero na mwisho chini katika upande wa kulia nambari elfu moja.

Mikono miwili ambayo imeshikilia noti. Noti ikiwa ni elfu moja mzee, iliyo na mzee Jomo Kenyatta, na nembo kuu ya Kenya. Mzee akiwa amevalia tai na koti nyeusi, na kadha wa kadha noti za elfu moja zinateremusha chini.

Duka limefunguliwa lenye rangi ya samawi na pia kunaonekana gesi yenye rangi ya nyekundu kesi za soda zenye randi nyekundu na maandishi kwenye mlango yanasema Mpesa.

Lori kubwa lenye la rangi nyekundu limebeba magari madogo madogo ingine ikiwa ya rangi ya kijivu, ingine nyeupe ingine nyekundu, ingine nyeusi ikipita kando ya barabara na huko kando ya barabara kuna miti ambayo iko na matawi mengi yenye ya rangi kijani kibichi.

Grate za mayai zimepangwa kwenye shelf ya rangi ya kijani kibichi. Grate hizo ziko na mayai; zingine hazina. Zenye rangi nyekundu ya kijani kibichi, zambarau, zamau, na hata pia nyeupe.

Nguo zenye zimepangwa kwa shelf zenye za mchanganyiko mbalimbali wa rangi ikiwemo samawi, zambarau, nyeupe, nyekundu, nyeusi na ata pia juu kabisaa kuna kofia na ukuta umepakwa rangi nyeupe juu.

Karoti zimeweza kutandikwa chini pamoja na pilipili hoho pamoja na cucumber na juu, kuna ndoo kubwa ambayo imewekwa viazi vitamu ambayo niya toss ingine kando yake ni nyeupe ingine nyeupe na pia rangi ya manjano na ingine nyeupe na ingine nyeupe.

Kuna aina ya viatu mbalimbali za wavijana kwa watoto wanaume wa kiume, lenye rangi ya samawi sambara sambarau, manjano, nyeupe, nyekundu, nyeusi hata zimeekelewa juu ya gunia na chini yake kuna chupa imetu imerushwa pale na pia kuna unyevunyevu.

Gari zaidi ya nne zimeegeshwa uwanjani, kando yake kuna miti mirefu yenye matawi mengi ya kijani kibichi , gari hizo za aina ya rangi ya kijivu , nyeusi hata nyeupe ambazo zimeegeshwa uwanjani na kuna nyasi ya kijani kibichi.

Watu wamesimama wengine wakiangalia bidhaa ambazo zinauzwa sokoni. Vikiwemo viazi vitamu, karoti, mahindi ambayo yanaenda kuchemshwa, nyanya, ndizi hata ndimu na machungwa.

Gari moja limeegeshwa nje ya chumba kubwa yenye vioo taa zimewaka ndani gari hili nila rangi nyeupe lenye usajili nambari KDR nine six three V kioo cha nyuma ni kioo cheusi na mbele yake pia kunaonekana gari ambalo limeegeshwa, gari hili limefunguliwa mlango.

Gari ya aina ya Hilux rangi nyeusi limepakiwa mbele ya miti ambayo iko na mijani mingi ambayo ni refu yenye kijani kibichi, Nyasi yenyewe ingine inakaa kukauka kauka na ingine iko na kijani kibichi na mtu mmoja ako nyuma ambaye anapanga vitu ndani ya hilo gari.

Kibanda hiki kinaonekana kikiuza vitu mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe nyekundu zambarau na vijani vibichi. Muuguzi mmoja amesimama pembeni, duka hili linauza mpaka mishipi na vitu vya tamaduni.

Mashine ya kujua pesa ya pesapal na kadi ya kujua pesa ya visa inayosoma ujumbe sixty two thousand kadi yenyewe imeandikwa nambari one two three seven, one two three, one two three four, one two three four .

Wanaume wawili wameketi nje ya duka, wamevalia kofia na kuvaa slippers . Wamevaa nje ya duka lenye majina Airtel Money na M-Pesa. Duka hilo limefunguliwa dirisha ya mbele, na liko na kijani kibichi.

Bango hili lenye mwanadada ambaye amevunjika mkono na kushikiliwa na kitambaa cha rangi ya samawi na upande wake kuume kuna maandishi haya madison general insurance don't wait untill its too late. Take care of your family future by getting personal accident today.

Mama wamekaa sokoni wakiuza bidhaa zao, ikiwemo nyanya, parachichi, paipai, avokado nanasi. Na hata wachuuzi pia, wako wakipita wakiangalia bidhaa wengine wakinunua.

Machungwa yanaonekana yakiwa kwenye ndoo ya rangi ya kichungwa. Kunaonekana pia zingine zikiwa zikiwa ndani ya kreti, tunda nyanya zikionekana, ndizi ambazo zimeiva na zenye zijaiva za rangi ya manjano rangi ya kijani kibichi.

Mhudumu mmoja, akiwa amevalia shati nyupe yenye maandishi CBA akiwa na jagi akiweka maziwa kwenye glasi. Mashine ya kuuza maziwa ikona majina mbalimbali yameandikwa FreshMilk, TASMAT, Milk ATM, nunua maziwa freshi hapa.

Bango hili lina maneno haya ya kufwata. Affodable Medical Insuarance, your health is your wealth, get Shwaari Medical Cover today . Upande wangu wa kuume inasema Anziano Insurance Agency. The policy covers, out patient services, inpatient services, consultation fees, medicines and lab tests. optical and dental. More informatio .

Mikono miwili imeshikilia noti ambayo imeandikwa laki moja, na hamsini. Kuna jina Kenya kwa noti zote mbili. Kuna nyumba kubwa iko katika noti hii, na noti moja imeekelewa juu ya meza.

Gari la rangi nyeusi ambalo limewasha taa na mbeleni mwake limeandikwa nambari ishirini na mbili RAWA AUTA na nyuma yake pia kuna magari yameegeshwa humu.

Duka moja limefunguliwa lenye mabango mbalimbali yakiwemo yamechorwa ng'ombe mengine ya rangi ya manjano yameandikwa Milk ATM ingine mtoto akiwa amebeba chupa na ng'ombe ikiwa na nyasi na juu yake kuna jina Milk ATM.

Mfano wa gari ama pikipiki ambazo zina rangi ya kijani ya kijifu. Imeegeshwa kando ya bustani, ambayo iko na majani ya kijani kibichi na pia chuma ambazo zimeweza kupakwa rangi nyeusi.

Viatu zimepanga, kwenye shoe raki ambayo nyuma yake imepakwa rangi ya sambarau, yenye maneno darling, you are beautiful mtu mmoja anapita mbele ya vitaa hizo akielekea upande ule wa kulia.

Kuna ya aina ya matunda ya tikiti maji. Ambayo husaidia sana wakati mwili umechoka ama umekosa maji. Ni ya aina ya kijani kibichi, na kando kuna maembe aina ya kijani kibichi, yamewekewa juu ya gunia. Na kando yake kuna maembe ambayo yapo na begi zenye rangi nyeupe.

Mama mmoja amepita akiwa amefunika buibui ya rangi ya zambarau, kuna mtu mmoja ameketi chini ya mwavuli, duka zimefunguliwa milango yao, na duka moja liko na mlango, lenye limeandikwa M-Pesa.

Gari limeegeshwa lenye rangi la kijivu. Vioo vyenye rangi nyeusi nambari ya usajili KCN 709X mbele yao kunapita magari mengine na kando kuna miti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Magari yameegeshwa kwenye duka kuu yenye vioo ya kwanza kutoka upande wa kushoto ikiwa nyeusi ikifuatwa na nyeupe na Zingine ambazohazionekani kwa mbali lakini miale ya jua umeingia ndani na kuonyensha jinsi magari yamepakiwa vyema.

Milango miwili ya duka na dirisha kubwa ya duka ya skyshine auto imeweza kuandikwa mpesa available here nambari ya usajiri ikiwemo 13872QRA agency.

Kuna magari yameegeshwa mbele ya miti ambayo iko na matawi mingi. Yenye matawi ya kijani kibichi. Ambayo yenye nambari ya usajiri moja ni KDR 202A, nyingine ni KDK 849T na nyingine ni KDG T26G.

Magari ambayo yameegeshwa mengine yakiwa niya rangi nyeupe mengine rangi ya samawi, mengine rangi ya kijivu na mengine ya rangi nyeusi mengine yakiwa yameegezwa mbele ya chumba ambacho kimepakwa rangi ya kijivu.

Gari la kwanza liko na rangi ya kijivu yenye dirisha ya rangi nyeusi, mbele yake kuna magari yameegeshwa humu na Kuna watu wamesimama na Kuna mti wa stima unaopitisha waya za umeme na miti mirefu yenye matawi mengi.

Watu wamesimama mbele ya duka hili ya biashara ambalo limeandikwa Available here M- pesa, Equity Bank, na likona maelezo mengine, kuhusu mambo ya pesa wanaume mmoja wa rangi nyeupe na mwingine wa rangi nyeusi wamesimama wakingoja kuhudumiwa.